Huyu ni mtaalamu wa afya aliyevaa mavazi kamili ya kujikinga ndani ya chumba kinachoonekana kama wodi au wagonjwa mahututi au chumba cha kutenganisha wagonjwa wa korona. Kuna mgonjwa anayelala kitandani na vifaa vya matibabu vinaonekana nyuma.

Huyu ni mtu ameketi kwenye meza na anatumia vifaa vya kurekodi sauti ikiwezekana maikrofoni na kompyuta ndogo akifanya kazi ya kurekodi maelezo. Meza inaonekana kuwa ya mbao na kuna vitu vingine vidogo juu yake.

Hili ni tukio la chanjo, ambapo mtu anapokea sindano kutoka kwa mhudumu wa afya aliyevaa barakoa. Watu wengi wamesimama karibu wakishuhudia chanjo hiyo. Mandhari yanaonekana kuwa kituo cha afya au eneo la chanjo la umma.

Hili ni chumba cha upasuaji hospitalini ambapo kundi la madaktari na wahusi wakiwa wamefaa sare za upasuaji na barakoa wamekusanyika karibu na mgonjwa anayefanyiwa upasuaji Kuna vifaa vya matibabu na taa za upasuaji zikiwa juu ya meza ya upasuaji

Hawa ni watu wawili. Mwanamke mzee ameketi amevaa barakoa na nguo za kitamaduni, na anaonekana akipotea kitu kutoka kwa mtu mwingine, aliyevaa shati la blue na barakoa. Inaonekana ni shughuli ya jamii au kutoa huduma fulani.

Huu ni tukio la chanjo au huduma ya afya ya jamii. Muuguzi au mfanyikazi wa afya alivaa barakoa na glovu. Anatoa sindano kwa kutumia mtu aliyeketi mbele yake. Watu wengine kadhaa wanakusanyika karibu. Baadhi yao pia wakiwa wamevalia barakoa.

Matibabu ya watu wakubwa, inaonyesha mgonjwa amekaa kwenye kiti cha mbele na mwunguzi mwingine akimfanyia matibabu ya meno. Mtu aliyeketi amevaa nguo nyeupe.

Hili ni lori ya kliniki ya simu, ambalo limeandikwa Kliniki ya simu ya Beyond Zero upande wake. Lori hili, linaonekana kutoa huduma ya afya popote pale. Anga ni ya blue na linaonekana kuwa ya wazi.

Hawa ni kundi la watu, wanaume na wanawake, wakiwa wamekusanyika karibu na mwanamke aliyelala kitandani hospitalini, ambaye anaoekana akiwa amebeba mtoto mchanga. Watu hao, wanaonekana wenye furaha na wanatabasamu, ikionyesha tukio la furaha kama vile kuzaliwa kwa mtoto au kutembelewa hospitalini.

Hili ni Lori jeupe ambalo linaonekana kuwa benki ya simu au tawi la benki linalotembea. Kuna mabango mawili ya kijani kibichi yenye lebo coop na pande zote mbili za lori. Inaonekana kama benki hiyo inatoa huduma zake mahali fulani nje.

Hawa ni watu wawili, mmoja akiwa amevaa nguo za tamaduni na shanga nyingi shingoni. Na mwingine ambaye anaonekana kuwa muhudumu wa afya, au mfanyikazi wa kutoa msaada. Amevaa barakoa na anashughulikia mtoto mdogo.

Hawa ni watatu ,watu wawili wakiwa wamevalia barakoa wakifanya kazi pamoja kazi rahisi. Wanaonekana wakijikinda katika shughuli flani ya ushonaji wakishika vitambaaau nyezi zinazo fanana na izo zinazowekwa kwenye framu ya mbao.

Hawa ni watu watatu katika eneo la kame, labda jangwa au eneo lenye ukame. Chini ya anga la blue , mtu mmoja ambaye amevaa barakoa ya blue , anatoa kitu kinachoonekana kama chupa za maji au vifaa vingine vya, kwa mwanamke anayefunikwa na kitambaa cheusi, ambaye anamshika mtoto mdogo. Nyuma yao, kuna muundo unaofanana na makazi za kitamaduni au wema.

Hawa ni wataalam wa afya wakiwemo na madaktari na wauguzi wakifanya upasuaji au utaratibu wa matibabu kwa mgonjwa. Inaonekana kama chumba cha upasuaji au eneo la matibabu na vifaa vya kimatibabu vinavyo tumika wakati wa utaratibu.

Huyu ni mtu mwenye tabasamu pana la furaha akifichua meno meupe na safi. Inaonyesha uso wa mtu wenye ngozi nyeusi. Macho yamefumbwa kidogo kwa furaha na mdomo unapanuka kwa tabasamu kubwa.

Huu ni kinywa cha mtu, na saa hi kionyesha meno, anabasama. Naonakana kama picha ya karibu, inayo angasia matiba ya meno, kama matibaku ya meno. Kama file kungarisha meno. au kuweka meno bandia.

Huu ni meno ikiwezekana kabla na baada ya matibabu ya meno kama vile taji au vineas inaonekana kuonyesha uboreshaji wa muonekano wa meno.

Hawa ni wanajeshi wa ulinzi wa Kenya, wakiwa kwenye pikipiki, wakiwa wamevalia sare za kijeshi, na baadhi yao wakiwa wamebeba silaha. Wao wanaonekana kufanya mazoezi ya kijeshi, huku kwa kiwanja wazi.

Hawa ni watu watatu wakiwa ndani ya maji mengi ya mafuriko wakifanya operesheni ya okoaji. Wawili kati yao wamvaa fulana za waokoa maisha zenye alama nyekundu ya msalaba ikionyesha wanaweza kuwa wanachama wa shirika ya msalaba nyekundu.

Hili ni eneo lilikumbwa na mafuriko amabpo mtu mmoja anaonekana akitembea kwenye maji yenye matope, huku kukiwa na vijiti au magogo yaliyotapakaa majini. Eneo hili linaonekana kuwa limeathiriwa vibaya na maji mengi.

Hili ni matukio ya mafuriko makubwa. Katika sehemu ya kwanza, barabara imejaa maji ya kahawia. Katika sehemu ya pili, mtu anaonekana ameketi juu ya paa la nyumba iliyofunikwa na maji akipunga mkono. Sehemu ya tatu, inaonekana nyumba ikiwa imezunguka na maji ya mafuriko na mtu akitumia kitu kama kizia ya fimbo kwenye maji.

Hawa ni watu wawili wakitumia kifaa cha kutoa maji chenye nembo ya UNICEF labda kwa ajili ya kunawa mkono au kupata maji. Mwanamke amesimama karibu na kifaa hicho huku mwanamke akiinama akinawa mkono.

Hii ni gari jeupe la Toyota Landcruiser. Linaonekana kuwa model ya mfululizo wa sabini ikiwa imepakwa na vifaa vya safari au matumizi ya nje ya barabarani ikiwemo rangi ya paa na labda vifaa vingine vya ziada. Gari hii lina bendera ndogo linaofasiliwa mbele.

Hawa ni wanaume wawili mmoja akiwa amevalia shati jeupe na mwingine suti ya bluu wakiashiria katika hafla ya wasinduzi au ufunguzi. Mwanaume aliyevaa suti ya bluu anaonekana akifungua bango au jiwe la ukumbusho lililowekwa ukutani huku mwingine akishuhudia.

Huu ni eneo la moto mkubwa ambapo watu wa huduma wa dharura wakiwemo wasimamoto na wafanyikazi wa msalaba mwekundu. Anashughulika kuzima moto huu na kutoa msaada. Kuna mioto mikubwa inayokua katika jengo au eneo lililofungwa, na moshi unapaa angani.

Hili ni uhifadhi wa mazingira na usimamizi. Inaonyesha eneo lililoharibika vibaya, labda kutokana na moto au janga lingine. Kuna mabaki mengi na mabati zilizopinda, zimetapaa ardhini, zikionyesha uharibifu mkubwa.

Dharura inaonyesha gari la zimamoto likiwa limeegeshwa mbele ya jengo na watu kadhaa waliovaa sare za kazi wakisimama karibu nalo. Gari la zimamoto ni la rangi nyekundu na linaonekana kuwa tayari kuwadimisha.

Utaratibu wa dharura na maafa inaonyesha watu wawili wamevaa nafasi ya kujikinga ya manjano wakisukuma machela yenye mtu amelala juu yake, watu wengine wanaonekana nyuma yao.

Hili ni huhifadhi wa mazingira na usimamizi. Inaonyesha mtu akichunga mbuzi kadhaa katika eneo kame na wazi. Mbuzi hao wanaonekana kua weupe au wepesi kwa rangi, na ardhi inaonekana kua na vumbi au udongo mwekundu.

Hawa ni watu wengi, wengi wao ni wanaume wakifanya kazi ya mikono, wakichimba au kusafisha eneo. Wamevalia nguo za kawaida, na wanatumia zana kama majembe na makoleo. Inaonekana kama shughuli ya kijamii au kazi ya ujenzi, ikifanyika nje katika eneo ambalo inaonekana kua wazi au la uma.

Huu ni friji chafu na chakavu uliowekewa jikoni au sehemu ya kupika. Inaonekana kuwa na tabaka la uvumbi au uchafu juu yake na mlango yake inaonekana kuwa na alama za kutu au uchakavu. Karibu na friji kuna kaunta au meza yenye vitu vichache juu yake, ikiashiria mazingira ya nyumbani.

Hili ni chumba cha eksirei hospitalini au kituo cha afya. Kuna mashine ya eksirei kwenye sehemu ya juu inayo ning'inia na meza ya mgonjwa chini yake. Mtu mmoja amesimama karibu na ukuta akionekana kusubiri au kujiandaa.

Hili ni kifaa cha kusaidia kuua vijidudu kinachotumia mifuko wenye shinikizo la juu. Kinaweza kutumika kwa kupasha moto wa umeme au gas . Ina uwezo wa lita kumi na nane na kimetengenezwa kwa chuma cha pua. Na kina kipimo cha shinikizo la mfuko kinachosomeka kwa urahisi.

Hili ni kifaa cha matibabu, labda kinachotumika kwa uchunguzi au matibabu. Inaonekana kuna chupa au konteina iliyojaa kimiminiki cheusi kinachofanana na damu, kikiwa kimeunganishwa na mrija.

Huu ni kifaa cha matibabu hasa incubator ya watoto inaonyesha namba mbalimbali ikiwemo ishirini yake ya vijiti ikiwemo sitini na nne, thalathini, thelathini na nne. Inaonekana kuwa inadhibiti au paneli za kuonyesha taarifa za kifaa hicho.

Hii ni kitu chenye rangi ya samawati hafifu, ambacho kinaweza kua feni au mabato. Kimewekwa kwenye sakafu yenye vigae ndani ya chumba. Kitu hicho kiko kwenye sakafu yenye vigae vya rangi ya kijivu au vyeupe, na sehemu ya chupa chenye giza inayoonekana nyuma.

Hili ni sanaa la matibabu linalotumika kusaidia watu wenye majeraha au matatizo ya kutembea. Kuwapa msaada wa kusimama na kutembea huku wakipunguza shinikizo kwenye miguu au miguu yao.

Vifaa vya matibabu na usambazaji. Inaonyesha chumba cha vifaa vya matibabu kama vile mashine ya X-ray na paneli za umeme ukutani. Kuta zimepakwa rangi nyeupe na sakafu ni ya rangi ya kijivu.

Vifaa vya matibabu na usambazaji, inaonyesha kliniki ya meno inayo mazingira ya ndani ya kliniki na vifaa vya meno kama vile kiti ya meno, taa na vifaa vingine. Mhudumu wa afya anaonekana akifanya kazi kwenye moja ya vifaa.

Hawa ni watoto wawili, wanaosimama juu ya rundo la takataka na kutazama makazi duni au mtaa wa mabanda iliyojaa nyumba ndogo, zilizojengwa karibu karibu. Inaashiria hali ya maskini na mazingira magumu ya kuishi.

Hili ni afya ya kiakili. Inaonyesha ujumbe, kuhusu afya ya kiakili, hasa jinsi ya kusaidia mtu mwenye huzuni. Ujumbe unasema, mwezi wa uhamasishaji wa afya ya akili na utoaji mambo tano ya kusema kwa mtu mwenye huzuni.

Hili ni sanduku la dawa linaloitwa, pharmacare paracetamol. Ni dawa inayotumika kupunguza maumivu na homa. Inatumika kutibu maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, maumivu ya meno na maumivu ya hedhi na kupunguza homa.

Hivi ni vidonge laini vya Vitamin E vinavyoitwa Envelope . Vidonge hivi vya Vitamin E hutumika kusaidia afya ya ngozi, nywele, na macho, na pia kutoa msaada wa antitoxin . Sanduku hili lina vidonge laini vya Vitamin E. Kuna sanduku moja ya vidonge hivi na viketi tatu za maelezo.

Huu ni mkono uliovaa glavu ya buluu, ukichomoa sindano, ambao inaonekana kuwa chanjo kwenye mkono wa mtu. Chanjo hili inajulikana kama ni chanjo ya Corona

Hili ni wito wa dharura wa kuchukua hatua kwa ajili ya kuzuia na kukabiliana na malipuko ya suruali na polio. Shirika la afya duniani na UNICEF wanatoa wito wa dharura wa kuchukua hatua za kuzuia na kukabiliana na mlipuko wa suruali ya polio.

Huyu ni daktari anaonekana akitumia glovu nyeupe akishika mkono wa mgonjwa. Kifaa kidogo cha kuchomea kinatumika kuchukua tone la damu kutoka kwa kidole. Hii inaashiria mchakato wa kuchukua damu kwa ajili ya vipimo mbalimbali vya afya.

Hili ni matibabu ya watoto, inaonyesha wamama wengi wenye masukanyika, huku wametembewa na watoto wao, wengi wao wamesimama, kando, na wengine wamekaa katikati. Wahudumu wa afya wanaonekana wamevaa barakoa, huku wakimpa watoto chanjo.

Huyu ni mtu anayenawa mikono kwa kutumia maji yanayotoka kwenye bomba na ndoo imewekwa chini kusanya maji yanayotiririka. Hii inaweza kuwa kuashiria muhimu wa kunawa mikono Kwa usafi au matumizi ya busara ya maji.

Hawa ni watu wawili mmoja akiwa amesimama nje mwingine ndani ya jengo wakichota maji kutoka kwenye bomba. Mtu aliye nje anaonekana akijaza maji kwenye vyombo vitatu vikubwa vya plastiki huku mtu aliye ndani akisimama nyuma ya kaunta yenye mabomba ya maji. Wote wawili wamevaa barakoa.

Hivi ni vifaa vya mchezo. Ni vyuma vizito vilivyo na mbinu juu, vinavyofanana na kengele. Hutumika kwa aina mbali mbali za mazoezi, kama vile kuinua, kuzungusha, na kurusha. Husaidia kujenga misuli na kuboresha utenda asili wa mwili.

Huu ni mimea ambapo hutumika kama dawa ya kiasili. Una majani mengi yenye rangi ya kijani kibichi na bidhaa yakiwa na rangi ya manjano. Mmea huu una matawi mengi na unaonekana kukua vizuri.

Huu ni mimea wenye majani mapana, unaonekana kustawi katika mazingira ya asili. Nyuma ya mimea kuna uzio au miundo mingine inayo tengenezwa. Eneo lote linaonekana kuwa na mimea mingi na ardhi ime fumikwa na nyasi.